Huku tunaona wachezaji, wachezaji hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda wanaonekana kuwa ni wa timu tofauti tofauti, pale tunaona pia mashabiki ambao wamejaa furifuri katika kushuhudia huu mchezo wa kandanda.

Huku naona wanafunzi na mwalimu , huyu mwanafunzi anafunzwa hisabati na inaonekana kuwa anaumakinikaji ili aweze kujua hesabu kutoka kwa mwalimu wake na atakapojua hawezi kufeli katika mtihani wake tena.

Huku tunaona wachezaji . Wachezaji hao wamevaa jezi tofauti tofauti . Wanaonekana kuwa ni wachezaji wa kucheza mpira wa kandanda . Pia tunaona mashabiki waliokuwa wakishabikia hii mchezo . Na watu pia wanaonekana kuwa wako .

Tunaona wachezaji. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa ni wa timu wa Kenya. Pia hawa wanaonekana kuwa ni wanawake ambao wamejitolea na kujituma ili waende wapate kushinda na kupata tuzo kutoka watu wa sehemu mbalimbali.

Huku tunaona wakimbiaji watatu. Hawa wakimbiaji wanaonekana kuwa ni wa nchi yetu ya Kenya. Wanamashabik pia wanaonekana kuwa wakifurahia mchezo huu wa kukimbia. na wachezaji hawa wanaonekana kuwa wameshinda ushindi huo ili wapate tuzo yao.

Huku ninaona wachezaji wa timu tofautitofauti, hao wachezaji wanaonekana kuwa wanacheza mpira wa kadanda , hukupia tunaona mashabiki wanashuhudia hii mchezo kwa wingi, wanashabikia mchezo huu wa vijana pia wanafurahia mchezo huo.

Huku ninaona wachezaji, wachezaji hawa wanaonekana wako tayari kucheza mchezo wa kandanda, huku pia ninaona mashabiki ambao wamekaa chini hili waone mchezo huu itaendelea vipi na kushangilia mchezo wa vijana hawa.

Katika hii picha naona yakwamba kuna watu wengi sana ambao wengine wamekaa katika viiti vyao na huku inaonekana kuwa ni uwanja wa kuchezea mpira huku naona mashabiki wengi sana.

Katika hii picha naona watu waliohudumiwa Kwa kutumia darakilishi, hawa watu wanaonekana kuwa wengine wanaonywa kusitumia hiyo darakilishi.

Katika hii picha naona rais wa jamuhuri wa kenya na aliyekuwa naibu wa rais wa kenya na pia naona kuna wamama wawili tunaoonyeshwa kuwa wao walikuwa wasimamia kura.

Katika hii picha naona watu wakihudumiwa wa kupata huduma ya maisha. Katika hii picha pia naona madaktari na watu wanaokuja kujiandikisha ili wapate huduma yao ya maisha ya kiteknolojia.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna watu wa timu moja ya bandari wako tayari na washabiki wanaifikia na kuwafurahia wachezaji wa timu hii.

Katika hii picha, naona wachezaji wa timu tofauti tofauti. Wengine naona wanachezea timu ya Ulizi Stars na wengine wanachezea timu ya Harambee Stars. Hapa naona kuna ushindano, watu hung'ang'ania ushindi wao.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna vitambulisho mingi kabisa ambayo imekuwa tayari lakini wenyewe hawajapata au hawajapewa. Hii ni picha nzuri.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna mchanganyiko wa watu wengi waliokua katika mikutano moja, hapa naona pia kuna maafisa wa polisi.

Hapa yakwamba naona kuna watu wanaoshiriki katika mbio wa mia moja. Hawa tunaona kuna kujikaza mno ili kujishindilia ushindi huu. Hapa pia naona kuna watu wanaoshiriki kwa hii mbio.

Katika hii picha naona ya kwamba kjna wachezaji wanaosherehekea ushindi wa, huku pia naona kuna mashabaiki wamo tayari kusherehekea huo ushindi kwa kushinda.

Huku naona timu ya wachezaji wakiwa wanasherekea ushindi wao wa kupata au kushinda kikombe pia naona kuna mashabiki walikuwa wakishabikia hiyo timu wanafurahia sana.

Huku naona ya kwamba kuna wachezaji wa mpira wa timu moja wako tayari kuwakilisha timu yao. Naona wanauhakika kwa kuwa watashinda mechi hiyo.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna watu wanaompongeza msichana mmoja katika ushindi wake. Huku pia wanaonekana kuwa ni wa nchi yetu kwa sababu amevalia bendera yetu ya Kenya.

Hapa naona mashabiki ambalo wanashangilia timu la Kenya pia kuna watu ambao wamekuja kuona ushindi wa timu lingine kutoka kaunti tafauti tafauti.

Huko ni ya kwamba kuna watu waliokusanyika na wengi wao wamevaa shati nyekundu. Wanaonekana kuwa wanashabikia timu moja au watu wanaona mchezo huo.

Huku naona Kuna upangaji wa vitambolisho ya watu waliokuja kujiandikisha ili wapate kitambulisho, hii kitambulisho ni ya watu waliokuwa na maiaka kumi na nane kuenda juu.

Hawa ni mashabiki ambayo wamekuja kushabiki na kuona mchezo wa mpira ikichezwa na matimu tofauti tofauti. Hao mashabiki wanashangilia mchezo huu.

Katika hii picha naona kuna mshindano wa mpira. Mwingine amepiga mpira na wengine wanajaribu kuizuia ili wasipate kushindwa. Hapa naona kuna watu au mashabiki wanaoshabikia hao watu.

Katika hii mchezo, naona wasichana au wamama wakicheza mpira na wengine wanajaribu kuizuia ili wapate ushindi wao. Hapa ya kwamba kuna maonyesho ya kuwa kuna mashabiki wanaoshiriki kwa kuona hii mchezo.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna wachezaji wa nchi yetu ya kenya wako tayari kuwakilisha mechi zao na huku naona pia mashati yao wa medandikwa jina yanchi yetu.

Huku naona watu wengi walioshiriki katika mchezo mmoja ambayo ,haijulikani lakini wao wanaishara kuwa wanafurahia katika kupigwa picha, na pia naona kuna mtu Mia moja ameweka bendera ya Kenya chini.

Katika hii picha naona ya kwamba, kuna watu waliokuwa katika jami moja. Hao watu naona kuna aliyekuwa akiomba kuwa rais

Katika hii picha naona ya kwamba kuna wachezaji wa mpira ya kandanda wako tayari kuingia na kusakata mpira Kwa Hali ya juu naona wako tayari kabisa.

Katika hii picha naona wachezaji wawili wa mpira wa kandanda wakicheza katika uwanja kubwa la Nairobi ama ni la Afraha. Katika uwanja huu unawaona mashabiki sio wengi na ina ishara ya kwamba ni kama hao wanapiga tu zoezi ya kawaida.

Hapa ya kwamba naona watu wengi sana wakishiriki au wakifurahia mchezo mwingi, mchezo unaoendelea katika uwanja fulani. Hapa kwamba naona mtu mwingine hapa ameichukua firimbi ili aivute.

Naapa ya kwamba naona wasichana kumi na mmoja. Hao wasichana ni kama wanaoshiriki katika kucheza mpira wa kandanda. Hao ni kama kila mtu akona viatu yake ya kucheza mpira na naona mchungaji wa mpira hapo kando.

Huku naona wachezaji ambayo wameshinda kikombe kikubwa sana, hao wachezaji wanashangilia kwa furaha ribo ribo kwa kushinda mechi hiyo. Pia naona wako mpira uliochezwa na wa...

Huku naona yakwamba, kuna watu walio katika mkutano, hii mkutano inaonekana kuwa ni ya watu waliokuwa na umri wa kumi na nane kuenda juu huku naona wengine wakihudumiwa hapa.

Huku naona ya kwamba kuna watu umati wa watu hapa, pia huku kuna watu wa chama moja, hawa watu wanapiga siasa na hapa pia kuna aliyekuwa akiomba kuwa rais wa Kenya.

Katika hii picha tunaona rais wetu wa jamuhuri ya kenya na polisi mmoja na mama mwingine hapo amekaa katika mkono wake wa kushoto. Hapa inaonekana kua ni kama walikua kwa mkutano wao.

Katika hii picha naona kuwa wachezaji wakipiga zoezi hapa na pale. Naapa ya kwamba naona ni kama ni wanajeshi ama waliovaa tu jezi la wanajeshi. Katika hii picha pia ni kama wanaandalia katika michezo ijayo.

Hapa naona mashabiki ambayo wanashangilia ikiwemo rais ambaye anaitwa Rutto na Raila, wanashangilia mchezo inayofanyika katika kaunti hilo.

Huku naona ya kwamba kuna watu ambao wamekaa chini wamo tayari kuhudumiwa hapa na pale. Huku pia naona kuna manyumba ambazo wanaelekezwa hao watu waingie hapo.

Hapa ya kwamba naona wachezaji wanao ongelea dhidi ya kushinda mechi yao na kufunga rekodi yao. Huku pia naona mashabiki wamejaa na kutulia kuona mchezo.

Huku tunaona ya kwamba kuna wachezaji ambao wengine wamevaa shati nyekundu na wengine nyeupe, huku pia wanaonekana wakicheza kwa kazi, hawa wachezaji wananganganiana kupata mpira.

Tunaona ya kwamba watu ambao wamekuja kusherehekea jezo wa mbira wa kandani. Nje wachezaji wanaonekana kuwa wanashangilia kwa kupata goli moja na wako kwa furaha tele sana kwa ushindi wao.

Huku naona ya kwamba kuna mtu ambaye anapewa shati yake ambayo imeandikwa jina lake, katika hii shati na nambari yake. Huyu mtu ambaye anapewa, anaonekana kuwa ni mchezaji wa mpira wa kandanda.

Hapa ni kiwanja ya uchezaji. Tunaona wachezaji wenye timu tofauti mbili. Upande mwingine tunaona mashabiki ambao wanashangilia timu zao. Timu hizo mbili mmoja tu ndio itakayoweza kushinda. Itakaposhinda itakuwa na wataweza kutuzwa.

Huku ninaona watu wako wengi sana ama kuna umati wa watu katika hii uwanja. Huku pia wanaonekana kuwa ni mashabiki wa timu ya kenya wanashabikia kitu ni mchezo.